Watu wameketi au kusimama kwenye eneo la wazi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na viazi. Mazao yamepangwa chini juu ya gunia, biashara hii ya soko husaidia wananchi kupata kipato cha kila siku na kuchangia mzunguko wa fedha katika jamii.

Magari mengi yamepangwa kwa mistari kwenye eneo kubwa la wazi. Kuashiria sehemu ya biashara ya magari au kituo cha usambazaji. Muundo wa magari unaashiria kuwa ni mapya au yaliyotumika kwa hali nzuri. Majengo ya mbali yanaashiria shughuli za kibiashara. Mandhari hii inahusiana na huduma za kifedha kama mikopo ya magari au bima.

Vitu vya mapambo vya kienyeji vimetundikwa kwa mpangilio mzuri ukutani, vikiwa vimetengenezwa kwa shanga na kamba. Vitu hivi ni pamoja na mikufu, vikuku na pete za rangi tofauti. Ufundi huu wa mikono huuzwa kwenye masoko ya kienyeji na huchangia pato la familia, ajira, na kukuza biashara ndogo ndogo.

Mwanamke mwenye tabasamu amesimama mikono ikiwa kifuani . Pembeni kuna maandishi yanayohusu bima ya afya ya gharama nafuu inayotolewa shilingi mia tano kwa mwezi. Mandhari inaonyesha duka au sehemu ya kazi huku rangi nyekundu ikitawala tangazo hili la huduma la kimatibabu.

Magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye mwangaza mkali na dari la kisasa , sakafu safi ya vigae inaakisi mwanga ikiashiria mazingira ya kibiashara . Mahali hapa linaweza kuwa eneo la kuuzia magari yanayohusiana na huduma za kifedha kama mikopo ya magari , bima au mpango wa malipo kwa awamu.

Mkono umeshikilia noti nyingi zilizopangwa kwa mtindo wa mviringo, zikiwa na thamani tofauti. Kiasi hicho cha kifedha kunaashiria malipo, biashara au akiba. Mandhari inaelekea kuelekeza dhana ya utunzaji wa fedha, uwezo wa kifedha au mafanikio ya kiuchumi.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wamesimama wakinunua mboga mbalimbali. Mazingira ya soko yana tope lakini shughuli za kibiashara zinaendelea kwa bidii na umakini huku wakisaidiana kupata mahitaji ya kila siku.

Magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kifahari lenye kuvutia. Mandhari hii inaashiria biashara ya dhamani kubwa inayohusisha uwekezaji wa kifedha. Mazingira safi na yenye mpangilio huonyesha huduma za kifedha zenye hadhi na zinazolenga wateja wa kiwango cha juu.

Mkono umeshika simu yenye skrini inayoonyesha menyu ya huduma mbalimbali za kifedha au mawasiliano, huku ukuta wa mawe ukiwa nyuma.

Vitambaa vya rangi mbalimbali vimepangwa kwenye rafu. Baadhi vimekunjwa vizuri ndani ya rafu, vingine vimetundikwa ukutani kwa maonyesho. Picha inaonyesha duka la vitambaa vya kiafrika.

Magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kifahari. Rangi na ukubwa wa magari hayo unatofautiana, yakionyesha ubora na anasa zinazohusiana na huduma za kifedha au biashara ya magari.

Tangazo la huduma ya bima ya afya limewekwa likieleza faida muhimu kwa wateja. Miongoni mwa manufaa yaliyotajwa ni huduma ya uzazi na msaada wa kifedha baada ya msiba. Maandishi yanavutia na kuhamasisha jamii kujali afya na mipango ya baadaye kwa utulivu wa kifamilia.

Duka dogo limepambwa kwa michoro ya ng'ombe na maandishi yanayovutia wateja kuhusu bidhaa za maziwa. Nje, bango lina jina ya biashara hilo, ndani wanawake wanahudumu na wateja wakifanya manunuzi. Mazingira ya duka ni safi yakionyesha shughuli za kifedha na biashara za kila siku.

Matunda mabli mbali yamepangwa vizuri ndani ya kibanda kidogo cha biashara. Miongoni mwa matunda hayo ni tikiti maji, machungwa, na maembe yote yakiwa safi yenye mvuto. Mandhari inaonyesha shughuli ndogo ya kiuchumi inayochangia maendeleo ya kifedha kupitia ujaziri ya mali wa bidhaa ya chakula.

Duka limepambwa kwa kazi mbalimbali za sanaa za kiafrika, kama vile vinyago, michoro na mapambo ya kipekee. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja. Biashara hii inaonyesha mchango wa sanaa katika huduma za kifedha, kupitia uuzaji wa kazi za mikono na kukuza uchumi wa kijamii.

Magari mapya yamepangwa nje ya jengo lenye nembo ya kampuni ya magari. Mazingira yamepambwa kwa mapambo ya kitaalamu, yakionyesha uwepo wa shughuli za kifedha kama; mikopo ya magari, bima au huduma za kifedha kwa wateja wanaonunua magari mapya.

Duka dogo lime andikwa huduma ya kifedha maarufu, likiwa sehemu ya biashara ya mtaa. Nje, vipo vinywaji baridi kwenye jukofu, kreti za soda, mafungu ya unga pamoja na magunia ya mchele na sukari. Biashara hii inaonyesha uhusiano kati ya huduma za kifedha na usambazaji wa bidhaa za kila siku kwa jamii.

Watu wanapanga nyanya zilizo ina vizuri ndani ya masanduku kwa mpangilio mzuri. Baadhi yao wananunua, huku wengine wakizipanga. Jambo linaloashiria shughuli za kibiashara, na usambazaji wa mazao bora sokoni.

Duka dogo la bidhaa mbalimbali limepangwa vizuri likiwa na mashine ya mafuta ya kupikia na mashine ya maziwa. Pembeni mwa mashine ya mafuta, mwanamke amesimama kana kwamba anasubiri huduma. Bidhaa nyingine kama vile sukari, mchele na nepi zimepangwa kwenye rafu zikionyesha shughuli za biashara ya kifedha.

Kibanda kidogo kimeandikwa huduma ya kifedha maarufu kikiwa sehemu ya biashara ndogo. Nje ya kibanda kisanduku cha viazi kimewekwa karibu na jokofu lenye vinywaji baridi. Mahali hapa hutoa huduma mchanganyiko za kifedha na bidhaa za matumizi ya kila siku kwa wateja.

Tangazo limeandikwa kuhusu bima ya magari likisifu urahisi, ubora na bei nafuu. Maneno yanasisitiza huduma za haraka kama msaada barabarani na upiashaji wa bima. Picha ya magari barabarani inaambatana na ujumbe huo.

Tangazo la huduma ya kifedha linaelezea mpango wa msaada wa gharama za mazishi likiahidi utulivu wa moyo kwa familia ya mteja. Maneno yanasisitiza umuhimu wa ustawi wa mteja. Karatasi hiyo ina picha ya mwanamke aliyenyemelea tabasamu mwenye matumaini na furaha, ishara ya uaminifu kwa huduma zinazotolewa.

Gari kubwa la mizigo linasafirisha magari mapya yaliyopangwa juu na chini ya sehemu yake ya kubeba mizigo. Linatembea barabarani kwenye lami safi likifuata magari mengine mbele. Hali hii inaashiria uwekezaji mkubwa wa kifedha katika usafirishaji wa bidhaa za dhamani na biashara ya magari.